Hawa ni wapasuaji watatu wakiwa katika chumba cha upasuaji na vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya bluu, kofia, barakoa na nglovu wakifanya kazi kwenye mgonjwa ambaye amelazwa chini.

Msichana ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari wa meno anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu mdomoni mwa mgonjwa. Mgongo wa kiti cha meno na kitambaa kinachofunika mgonjwa viko katika rangi ya samawati na mgonjwa amevaa shingo ya rangi ya samawati iliyokolea.

Hii ni chupa ya virutumbisho vya sol d vitami d3, ni chupa yenye vidonge thelathini na inasaidia afya ya mifupa ,moyo misuri na mfumo wa kinga.

Mfanyikazi huyu anaonekana kuwa mtaalamu wa matibabu au fundi akipanga na labda kujaza mitungi ya oksijeni katika kiwanda cha oksijeni kilichopo prngine Nairobi Kenya. Amevalia koti la maabara, kofia ngumu la usalama na barakoa akisisitiza umuhimu wa usalama na afya katika mazingira hayo.

Huu ni ubomoaji wa jengo kubwa na ni jengo la ghorofa na tingatinga linaonekana likiwa linabomoa sehemu ya jengo hilo. Wanaume wawili wakiwa wamevalia sare, wanaonekana kuwa maafisa wa usalama wanasimama mbele ya eneo la ubomoaji.

Hii ni chupa ya chanjo ya MMR . Ni chanjo inayolinda dhidi ya magonjwa matatu. Ina virusi vilivyopunguzwa nguvu kama inavyoonyeshwa na maandishi live virus kwenye chupa.

Hawa ni wanawake wawili katika mazingira yanayoonekana kama makazi duni au mtaa wa mabanda amvapo nyumba nyingi zimejengwa kwa vifaa rahisi kama mabati na udongo. Mwanamke mmoja amevalia nguo za kawaida na anaonekana akishikilia kipasa sauti huku akiwa amevaa barakoa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya ambaye anaonekana kuwa muuguzi au mhudumu wa kwanza. Anamshughulikia mgonjwa ambaye amefunikwa na shuka nyeupe juu ya kitanda cha magurudumu .Amevaa sare ya kijani, miwani ya usalama na ana stetheskofu shingoni. Shuka inayofunika mgonjwa ina nembo ya St.John's ambulance.

Hii ni barabara iliyofurika sana kutokana na mvua mkubwa huku gari likiwa limezama nusu ndani ya maji. Hali hii inaashiria mafuriko makali yanayoadhiri usafiri na maisha ya kila siku katika eneo hilo.

Hili ni tangazo la doctor Galazinga ambaye anajitangaza kama daktari wa kienjeji mwenye uwezo wa kutoa kinga za mapenzi zinazofanya kazi, hirizi na dawa za mapenzi na hirizi za mvuto.

Hili ni eneo lilofurika maji na magari yaliyozama. Mafuriko haya yanaweza kusababisha uchafuzi wa vianzo vya maji safi na maji taka na kusababisha kuenea Kwa magonjwa yanayotokana na maji kama vile kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara. Watu walio adhirika na mafuriko wanaweza kukumbwa na matatizo ya kisaikologia kama vile wasiwasi.

Hili ni rundo kubwa la taka, na watu wanaofanya kazi ya kuzoa au kusafisha eneo hili, usimamizi mbaya wa taka unaweza kusababisha magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu, homa ya matumbo , malaria na magonjwa ya ngozi. Watu wanaofanya kazi kwenye mazingira haya bila vifaa vya kutosha vya kujikinga wako hatarini zaidi.

Hili ni kundi kubwa la nzige wakiwa shambani huku kukiwa na mtu mmoja katikati ya kundi hilo, inaonekana kama nzige hao wamesambaa kwa wingi kwenye mimea au ardhi na uwepo wa mtu unaweza kuashiria shughuli inayohusiana na wadudu hao kama vile ukaguzi au jaribio la kudhiti.

Mtu huyo anafanya shughuli ya kufukiza ambayo inahusiana moja kwa moja na afya ya uma. Kufukiza mara nyingi hutumika kudhibiti wadudu kama mbu ambao hueneza magonjwa hatari kama maralia, ndengue, na chikungunya, hivyo kulinda afya ya jamii. Mtu huyu amevaa vifaa vya kujikinga kama barakoa na nguo maalumu.

Hivi ni vifaa vya matibabu, vinavyo husiana na chanjo, inaonekana kuna chupa ya chanjo ya MMR,sindano, na paketi ya usufi wa kusafishia eneo la sindano kabla ya kuchanjwa.

Mwanaume mmoja anasukuma pikipiki iliyo nusu majini huku mwingine anaonekana akiendesha pikipiki hiyo. Barabara hiyo imefunikwa na maji mengi kuashiria mafuriko makali labda kutokana na mvua kubwa au mito kufurika.

Mwanaume huyu anaonekana katika mazingira yanayohusiana na afya, labda duka la dawa ,kliniki au kituo cha afya , akishughulika na bidhaa za afya .Bidhaa zilizopangwa kwenye rafu zinaonekana kuwa dawa au virutubisho vya mimea kama inavyoonekana kutoka kwa muktadha wa utafiti wa UNDP Ghana unaozungumziwa.

Mwanaume huyu ni mfanyakazi wa afya anampaa chanjo mwanamke huenda ni chanjo ya covid-19 katika mazingira ya vijijini. Mfanyakazi huyu amevaa barakoa na kanzu nyeupe akitumia sindano kumpaa chanjo mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha mbao.

Mwanaume huyu ni mtaalamu wa afya anayeweza kuwa daktari wa meno au mtaalamu mwingine wa afya ya kinywa. Anamhudumia mgonjwa mtaalamu huyo amevaa mavazi ya kinga ikiwemo koti la upasuaji na barakoa huku akimchunguza mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti maalum labda kiti cha meno kuashiria huduma ya afya katika mazingira ya kliniki au hospitali.

Mtu aliye vaa nguo nyeupe, anafanana na daktari au nesi. Anayeshika mtoto labda akifanya uchunguzi au kutoa huduma ya matibabu. Mtoto mchanga amelala chini ameshikwa labda na mama yake akipokea huduma kutoka mtalamu huyu wa afya.

Huyu ni mwanasayansi au mtafiti akiwa maabara, amevaa koti la maabara na glavu za blue , anaonekana akifanya kazi na sampuli au vipimo labda akitumia bomba la kupima au chombo kingine cha maabara. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo mirija ya majaribio, sahani za petri zenye tamaduni za rangi ya chungwa.

Huyu ni mtaalamu wa afya ambaye anaonekana amevalia barakoa ya matibabu na miwani, akishika kifaa kinachonekana kama kipima mapigo ya moyo, kifaa hicho kimefungwa kwenye kidole cha mgonjwa au mtu mwengine, kikipima kiwango cha oxijeni katika damu. Mandhari haya yaanshiria shughuli ya matibabu au ukaguzi wa afya.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa barakoa na glavu akionyesha umuhimu wa usafi na tahadhari katika mazingira ya matibabu, hasa katika kliniki za meno. Afya ya meno ni muhimu kwa afya ya ujumla, ikiathiri uwezo wa kula, kuzungumza na kujiamini.

Mtu huyu anaonekana akichunguza au kupanga vifaa vinavyooneka kuwa vya matibabu au vya hospitali vinavyoashiria hali ya uharibifu au usumbufu katika mazingira ya afya, Hili ni eneo ambalo linaweza kuwa hospitali, kliniki au kitio cha afya kutokana na kuwepo kwa vifaa vinavyo fanana na vya matibabu.

Hili ni kundi kubwa la nzige kwenye mmea wa mahindi. Nzige huharibu mazao ya kilimo kwa kiasi kikubwa ambapo wako kwenye mahindi ambaye ni chakula kikuu katika maeneo mengi. Huharibifu huu husababisha upungufu wa chakula na hivyo kuongeza hatari ya utapia mlo hasa kwa watoto na makundi mengine yaliyo hatarini.

Huyu ni mwanamke wa kimasai akipata chanjo pengine ya COVID 19 inaonyesha juhudi za kufikisha

Haya ni makazi au watu waliongia makaazi yao yenye mahema mingi au makazi ya muda, katikati kuna chombo kikubwa cheupe kinachoonekana kama tangi la maji kimewekwa juu ya stedi ya mbao.

Mtaalamu wa afya ambaye amevalia sare ya afya. Anaonekana akimuhudumia mgonjwa, ambaye anaonekana ameketi na anaweza kuwa akifanyiwa uchunguzi ama matibabu ya sikio, pua au koo. Kuna watu wengine nyuma, na mandhari inaonekana kuwa ya kituo cha afya, labda wakati wa kampeni ya afya au kiliniki maalum.

Watoto hawa wawili wanaosha mikono kwenye chombo cha maji, jambo muhimu katika kudumisha afya na kuzuia magonjwa. Chombo hilo cha maji kinafanana na vile vinavyo tumiwa na miradi kama safe water and AIDs project nchini Kenya ambayo inalenga kuboresha usafi wa mazingira na kuzuia magonjwa yanayo tokana na maji na ukosefu wa usafi.

Chupa hii ina lebo ya urine sample infection microbiology , inaashiria ukusanyaji wa sampuli ya mkojo wa uchunguzi wa maambukizi. Hii ni hatua muhimu katika kugundua na kutibu maambukizi ya njia ya mkojo, ambayo ni tatizo la kawaida la afya. Blueberries zinawakilisha tiba asilia au hatua za kuzuia maambukizi ya njia ya mkojo.

Huyo ni daktari mtaalamu wa maskio, pua au koo akiwa amevaa kitambaa cha kichwa chenye tochi na barakoa usoni akijiandaa kuchunguza mgonjwa kw akutumia otoscope katika hospitali ingine ya Kenyata. Huduma hii ya kliniki hutolewa kuadhimisha siku ya usikivu duniani.

Mfanyakazi wa afya anaonekana akipima mtoto mchanga chanjo ambayo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa na kuboresha afya ya umma hasa kwa watoto. Tukio hilo linaashiria upatikanaji wa huduma za afya katika ngazi ya jamii ambapo wataalamu wa afya wanatoa huduma muhimu kwa wananchi ikiwemo chanjo na elimu ya afya.

Haya ni mazingira yanayo husiana na afya ambapo Kuna mtu anaeweza kuwa mtaalamu wa afya akiwa amevaa mavazi meupe yanayo fanana na koti ya daktari anamhudumia mtu mwingine aliyeketi chini. Mtu huyu aliyeketi chini anaweza kuwa mgonjwa anaye pokea matibabu au uangalizi wa kiafya au mafunzo kwa jumla.

Hili ni tukio la chanjo ya COVID-19 katika nchi ya kenya mwanamke ameketi aikiwa amevaa barakoa huku akichanjwa na muhudumu wa afya ambaye pia amevaa barakoa, anaonekana kushikilia karatasi au fomu.

Mtu huyu anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mtafiti katika mazingira yanayofanana na mahabara au kituo cha matibabu akiwa amevaa barakoa na lab coat ambazo zinaonyesha umuhimu wa kujikinga na kufuata kanuni za usalama katika mazingira ya afya hasa wakati ya kushughulika na sampuli au wagonjwa.

Watoto watatu walio vaa sare za shule wanaonekana karibu na tanki. Mmoja wao anatumia bomba la maji lililounganishwa na tanki akionyesha upatikanaji wa maji safi shuleni. Nyuma ya wanafunzi, jengo linaloonekana linaonyesha mazingira ya shule au taasisi inayopokea msaada huu wa maji hapo kukiwa na mwalimu akiwatazama watoto hawa.

Mwanamke huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mwanaume amelala kwenye kiti cha meno na daktari anachunguza ama kutibu meno yake hii inaonyesha mazingira ya kliniki au hospitali ambapo huduma za matibabu zinatolewa ikisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii.

Huyu ni daktari wa meno, akimhudumia mgonjwa , mazingira haya ni ya kliniki, au chumba ya matibabu ya meno, ambapo huduma za afya zinatolewa, daktari anaonekana akifanya matibabu au uchunguzi ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno akitumia kifaa maalum kama vile miwani ynye taa na kamba za meno.

Haya ni mapokezi ya kliniki ya meno iitwayo fine touch dental care . Mwanamke anatabasamu akiwa ameka kwa kauta ya mapokezi na ishara ya kliniki inayoonyesha jina na nembo yake iko juu ya kaunta. Kaunta pia iko na vifaa vya ofisi na ishara ndogo zenye majina ya mashirika kama vile Sanglan, Jubilee na kadhalika.

Huyu ni mwanamke akiwa katika mazingira ya hospitali au kliniki. Anaonekana kuwa amejifungua mtoto mdogo mweupe na anaonekana akiwa amefurahia, amenyolewa nywele.

Ni daktari wa meno akifanya matibabu kwa mgonjwa, akisaidiwa na msaidizi wa meno. Watu hawa wako ndani ya kliniki ya meno, wakitumia vifaa maalum vya meno kama vile kiti cha meno na taa ya uchunguzi, kuashiria mazingira salama na ya kitaalamu kwa matibabu ya meno. Hii ni muhimu kwa afya ya meno na ustawi wa jumla wa mtu.

Haya ni mazingira ya hospitali na wauuguzi au wahudumu wa afya wanawasaidia wagonjwa. Mmoja wa wahudumu wa afya anonekana akimtumza mtoto mchanga huku mwingine akiongea na wanamke mjamzitu au aliejifungua kitandani. Mazingira haya yanaonyesha huduma muhimu za afya zinazotolewa katika kituo cha matibabu.

Hii ni chupa ya virutubisho ya iron . Iron ni muhimu sana katika uzalishaji wa haemoglobin ambayo ni sehemu kuu ya seli nyekundu za damu zinazobeba oksijeni mwilini. Virutubisho hizi husaidia katika matumizi nishati asili na hivyo kuchangia utendaji wa kazi bora wa mwili.

Watoto hawa wawili ,wanaonekana wakiwa karibu na chanzo kinachoonekana kuwa maji machafu au maji taka na mmoja wao akijaribu kuchota maji, jambo ambalo lina athari mbaya kwa afya. Kuchota au kutumia maji kutoka vyanzo vichafu huongeza hatari ya magonjwa yanayoenezwa na maji kama kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara.

Huu ni moto mkubwa wa msitu ambao unaweza kuadhiri afya. Moshi na chembe chembe zinazotokana na moto wa msitu zinaweza kusababisha matatizo ya kupumua kama vile pumu, bronchities na magonjwa mengine ya mapafu hasaa kwa watu walio na matatizo ya kupumua yaliyoko.

Mtoto huyu anaonekana mwenye upele mkali au hali ya ngozi inayoonekana kuwa ugonjwa ambayo inaweza kuwa dalili ya ugonjwa kama vile ndui ya tumbili kuwepo kwa upele wa aina kunaweza kuashiria maambukizi ya virusi au hali nyingine ya ngozi inayohitaji uchunguzi wa kimatibabu na matibabu.

Mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kujikinga na maski ya kupumua pamoja na glavu za kijani. Vifaa hivi ni muhimu ili kuzuia kuvuta pumzi ya chembechembe hatari kama vile asbestosi au kemikali na kulinda ngozi dhidi ya kugusana na vitu vyenye madhara.

Hii ni chupa ya Nature Made Iron ambayo ni kirutubisho cha lishe muhimu kwa afya. Kirutubisho hiki kina chuma, madini muhimu kwa ajili ya uundaji wa seli nyekundu za damu ambazo hubeba oksijeni mwilini. Chuma pia husaidia katika utendaji mzuri wa kazi za utambuzi.

Hapa tunaona wataalamu wa afya, huenda wauguzi wakihudumia wagonjwa katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Inaonekana kuna msisitizo kwenye afya ya uzazi na watoto wachanga, kwani kuna mtoto mchanga na mwanamke pamoja na mtaalamu wa afya anayewahudumia. Hii inaakisi umuhimu wa huduma za afya kwa mama na mtoto na pia inaonyesha juhudi za wataalamu.

Mkulima huyu ananyunyizia dawa ya kuua wadudu au madudu kwenye mimmea shambani. Amevaa suti nyeupe na glovu mavazi ya kujikinga ambayo ni muhimu kupunguza mviduo pamoja pamoja na kemikali hizi zenye sumu. Mviduo usiofaa unaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama vile shida za kupumua. Matatizo ya ngozi au hata hatari mbaya zaidi kwa afya ya muda mrefu.

Mwanafunzi huyu anaonekana akiwa anafanya jaribio la kisayansi ambalo inaweza kuhusiana na afya anaweza kuwa anajifunza mbinu za maabara zinazohitajika katika fani za afya kama vile udaktari, uuguzi au famasia ambazo zote ni muhimu kwa kutoa huduma za afya.

Hapa tunaona chanjo ya MMR ambayo humaanisha Measles, Mumps, and Rubella na karatasi ya habari inayoambatana nayo ikijumuisha maelezo muhimu kuhusu chanjo hiyo. Pia tunaona wazi kisanduku na chupa ya chanjo ya MMR ambayo ni chanjo muhimu inayotumika kuzuia magonjwa haya matatu ya kuambukiza.

Hili ni tangazo la doctor galazinga , anayejitambulisha kama daktari mwenye nguvu ya kienyeji, au mganga wa kienyeji, tangazo hili linahusiana na afya ya kimatibabu, au huduma za afya za kawaida kama vile hospitali, kliniki, madaktari wa kisasa, au dawa zinazotambulika kisayansi.

Hizi ni chupa za chanjo ,na sindano ikionyesha mchakato wa utoaji wa chanjo ya malaria. Kuwepo kwa chanjo ya malaria kunaashilia hatua muhimu katika jitihada za afya ya umma kupambana na ungonjwa huu Hatari, hasaa katika maeneo yaliyo adhirika kama vile Kenya.

Hii ni chupa ya arorwet inayohusishwa na afya na ustawi hasaa kwa wanawake, arorwet inashauriwa kurejesha afya ya uzazi na mfumo wa chakula kwa wanawake ikisaidia dalili za usawa ya hormoni na fibroids . Inasaidia pia kutatua maswala kama maumivu makali wakati wa hedhi.

Haya ni mafuriko barabarani ambapo maji haya yanaweza kubeba vijidudu hatari kutoka kwenye mifumo ya maji taka, vyoo na maeneo mengine machafu na kusababisha kuenea kwa magonjwa kama kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine yasiyosababishwa, yanayosababishwa na maji machafu.

Watu wawili wamesimama karibu na muundo inayoonekana kama kituo cha kuosha mikono cha uma, na wengine wawili wanaonekana kakinawa mikono yao, vituo vya kuosha mkono ni muhimu kwa kuzuia kwa kuenea kwa ugonja.

Hii ni choo ya nje au choo ya shimo iliyojengwa katika mazingira ya vijijini. Ni muhimu kwa usafi na kuzuia magonjwa yanayoenezwa na maji na kinyesi kama vile kipindupindu na kuhara. Matumizi sahihi ya vyoo hivi husaidia kuzuia uchafuzi wa vyanzo vya maji na mazingira, hivyo kulinda afya ya jamii.

Hapa tunaona kiti cha meno au kiti cha utunguzi wa kimatibabu pamoja na vifaa vinavyofanana na vile vinavyotumika katika kliniki ya meno au kliniki ya watoto. Mtaalamu wa afya anafanana na daktari wa meno au daktari wa watoto anachunguza mtoto mdogo akionyesha utoaji wa huduma za afya kwa mtoto huyu.

Hii ni chanjo ya MMR ambayo ni salama na yenye ufanisi mkubwa katika kuzuia magonjwa, huku takriban asilimia tisini na tisa ya watu wakilindwa dhidi ya surua baada ya dozi mbili. Inasaidia kujenga kinga ya jamii na kulinda wale ambao hawawezi kupokea chanjo. Pia hapo tunaona kuna sindano.

Hii ni hospitali ya kauntiya Ahero ikiwa imefurika kwa maji jambo linalo athiri huduma za afya. Mafuriko huzuia wagonjwa na wafanyi kazi kufika hospitalini na hivyo kulemaza utoaji wa huduma muhimu ya matibabu. Maji ya mafuriko yanaweza kuharibu muundo mbinu ya hospitali, vifaa vya hospitali na usafi wa hospitali.

Mwanamke aliye na miwani anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au nesi, ameinama na anamchunguza mtoto mdogo ambaye ameshikiliwa mwingine na mama yake. Mwanamke huyu ambaye anakaa mwana wa mama ya mtoto amevaa hijabu ya manjano, yuko karibu na mtoto na anaonekana kumwangalia kwa makini.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga, huku muuguzi akimsaidia au kumpa ushauri, hii inaashiria umuhimu wa huduma za afya ya uzazi na watoto wachanga, kama vile utunzaji baada ya kujifungua, chanjo na ushauri wa afya kwa wazazi.

Mschana huyu anachota maji akitumia mtungi , jambo ambalo linaweza kuashiria shughuli za usafi kama vile; kuosha au kukusanya maji. upataji wa maji safi na usafi wa mazingira ni muhimu sana kwa kuzuia magonjwa yanayotokana na maji na kuboresha afya kwa jumla.

Wanawake hawa wawili wanaeza kuwa wanahusika katika kampeni ya uhamasishaji wa afya au elimu ya afya kwa jamii. Wanaweza kutoa taarifa kuhusu magonjwa, usafi lishe au maswala mengine ya afya. Gari hilo linatumika kama kituo cha afya kinachotembea au kitengo cha kutoa huduma za afya vijijini.

Mwanamke huyu ameshikilia sindano na kinachoonekana kuwa dawa. Anaweza kuwa ni mtu wa huduma za afya, kama vile muuguzi au mfanyikazi wa afya ya jamii, akijiandaa kutoa chajo au dawa. Sindano na dawa linaashiria shughuli zinazohusiana na chanjo, usimamizi wa dawa au matibabu ya wagonjwa ambayo ni sehemu muhimu za afya ya umma.

Mwanaume huyu amevaa vifaa kamili vya kujikinga ikiwemo suti ya kujikinga, barakoa, miwani na glavu akishughulikia vyombo vinavyoonekana kuwa na kemikali au vitu hatari katika mazingira ya gala au viwanda.

Hivi ni vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo hasaa chanjo ya homa ya manjano ambayo kwa kingereza huitwa yellow fever . Ugonjwa huu uenezwa na mbu na chanjo ni njia muhimu ya kuzuia ugonjwa huu. Kuna sindano pia ambayo hutumika kudunga chanjo mwilini na ina alama za kipimo kama ishirini, thelatini, arubaini, hamsini na sitini.

Huyu ni mtaalamu wa afya pengine mtaalamu wa tiba ya viungo katika kituo cha tiba ya viungo cha Most Fit. Mwanamke huyu amevaa fulana yenye nembo ya kituo hicho na anashikilia vifaa vinavyotumika katika tiba ya viungo. Kituo hiki kinajulikana kutoa huduma za tiba ya viungo jijini Nairobi, Kenya na kinajivunia kutoa huduma bora.

Msichana huyu anafanyiwa matibabu ya meno, ikisisitiza umuhimu wa afya ya meno. Haya ni mazingira ya kliniki ya meno ambapo mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno akivalia bibu ya meno na kinyago cha utupu mdomoni.

Huu ni utaratibu wa matibabu ya meno hasaa matibabu ya mifereji wa jino root canal therapy ambayo ni muhimu kwa afya ya kinywa na jumla. Utaratibu huu unahusisha kuondoa tissue zilizoambukizwa au zilizo haribika kutoka ndani ya jino, kusafisha na kuunda mifereji na kisha kujaza na kufunga.

Mwanamke huyu anapokea sindano uwezekano mkubwa wa kuwa ni chanjo. Chanjo ni muhimu katika kuzuia magonjwa ya kuambukizwa na kudhibiti milipuko ya magonjwa. Zana zinazoonekana kama vile kisanduku cha chanjo chenye lebo vaccine zinazoonyesha juhudi za afya ya uma ya kusambaza na kusimamia chanjo kwa idadi kubwa ya watu

Hawa ni wanawake wawili mmoja ameketi kwenye dawati ambalo linaonekana kuwa na vifaa vinavyousiana na afya kama vile dawa ama vifaa vya matibabu kama inavyoonekana kutokana kwa masanduku na chupa kwenye dawati. Mwanamke mwingine amesimama ameketi karibu na mazingira haya yanaashiria ofisi ya afya ama duka la dawa.

Hawa ni wauguzi wawili katika kitengo cha huduma maalum kwa watoto wachanga, wakimtunza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mashine ya kutunzia watoto. Huu ni umuhimu wa huduma maalum kwa watoto wachanga, hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati au walio na matatizo ya kiafya yanayohitaji uangalizi wa karibu.